Mboga safi ya saladi inakuzwa kupitia mfumo wa hydroponics . Mimea inastawi vizuri katika mabomba, ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo.

Container la plastiki lenye rangi ya manjano na nyeusi limejaa mboga za majani zilizopandwa kwa mbinu ya hidroponiki. Bomba linalounganishwa linapeleka virutubisho na kifaa kidogo kando kinasaidia kuratibu mzunguko wa maji kwa ufanisi.

Mradi wa kilimo cha hydroponics umeonyeshwa kwenye ukuta wa mbao ukitumia mabomba meupe kupanda mboga mbalimbali kama vile saladi na pilipili. Chini yake kuna masanduku ya mimea.

Mimea ya saladi inakua vizuri katika mfuo wa hydroponics . Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba meupe yakilisha mimea moja kwa moja bila udongo. Njia hii inaonyesha kilimo cha kisasa kinachookoa maji na nafasi.

Huu mfumo wa kilimo unatumia maji kidogo ukikuza saladi na mimea mengine. Mizizi hupata virutubisho muhimu moja kwa moja. Teknolojia hii inasaidia sana wakulima wadogo na wakubwa, mazao yanastawi haraka katika mazingira haya maalum.

Kilimo cha kisasa cha mimea kinatumia mbinu ya haidroponiki. Majani ya saladi yanamea kutoka kwenye bomba jeupe la wima. Majani haya yanakua vizuri yakiashiria mfumo mzuri wa kilimo.

Mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani yamepandwa kwenye mabomba ya plastiki kwa mtindo wa kisasa wa kilimo cha Hydroponic yakiwa yamewekwa kwa safu juu ya fremu ya mbao. Mazingira haya yanavutia na yanaonesha ustawi mzuri wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea michanga ya kijani imepandwa kwenye mfumo wa hydroponics . Mizizi yao imejaa maji yenye virutubisho vilivyo na rangi ya zambarau. Utaratibu huu wa kilimo cha kisasa unafaa kwa mazao mengi.

Mbirika wa plastiki umetumika kama sehemu ya hifadhi ya virutubisho kwenye mfumo wa hydroponiki. Maradhi ya udongo yanazuiliwa huku vichwa vikubwa viwili vya saladi vikistawi kwa afya.

Mimea imekuzwa kwa kutumia mfumo wa haidroponiki. Mizizi mirefu inaelekea ndani ya ndoo za maji. Majani mabichi yananawiri yakionesha mafanikio ya kilimo hicho cha kisasa.

Mazao ya mboga yanakua ndani ya chafu kubwa mimea midogo ya kijani imepangwa kwenye mabomba meupe ya haidroponiki udongo mwekundu unaonekana chini hali hii inaonyesha kilimo cha kisasa kinachopunguza matumizi ya ardhi.

Banda kubwa lenye kuku lina mistari mirefu ya vizimba. Kuku wengi wenye rangi nyekundu wako ndani ya vizimba vyao. Njia pana iko katikati ya banda ikionyesha mpangilio mzuri wa shamba.

Matrekta yanalima shamba kubwa lenye udongo mwekundu chini ya anga la samawati. Vumbi linatimuka nyuma ya trakta uku likifanya kazi. Mkulima mmoja yuko kando akitazama.

Kuku wengi wanatunzwa ndani ya banda kubwa kuku hao weupe wamejaa chini ya paa refu lenye nguzo vyombo vya kulishia kuku viko katikati vikiwapa kuku huduma ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku.

Pani nyingi za vitunguu zimepangwa tayari kwa kuuzwa sokoni. Mkono unachukua baadhi ukijaza kikapu kipya. Vitunguu hivi vitaongeza ladha kwenye milo mbalimbali.

Shamba kubwa la kisasa, lina mimea iliyopangwa vizuri. Mimea inalimwa chini ya makazi ya plastiki. Inaonekana kama shamba la matunda au mboga.

Ng'ombe weusi na weupe wamejipanga kwenye zizi. Wanatazama mbele, baadhi yao wakionekana kutamani chakula. Miundo ya chuma inashikilia paa la zizi, ikionyesha mazingira safi ya ufugaji.

Ng'ombe wamesimama kwenye safu ndefu ndani ya zizi wanalishwa chakula kilichowekwa mbele yao, ng'ombe hawa wana rangi nyeusi na nyeupe wakionekana wenye afya na wazito.

Vifaranga wengi wametawanyika kwenye sakafu ya banda kubwa, mizinga ya chakula na maji, imepangwa kwa mstari, katikati ya banda. Vifaranga wanaonekana wakikua vizuri.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mstari, majani yake mabichi yanaonekana yenye afya na tayari kwa mavuno ,udongo umelimwa vizuri kuonyesha utunzaji makini wa mazao.

Ng'ombe wamesimama kwa mstari ndani ya zizi lenye paa la chuma wakielekezwa upande mmoja, pengine kwa ajili ya kulishwa au kupigwa maziwa. Sakafu ya udongo imejaa tope na feni kubwa zimezungukwa juu kwa ajili ya uingizaji wa hewa.

Shamba lenye mistari mingi ya mimea ya broccoli lina majani mabichi yaliyopamba udongo mwekundu. Bustani hii imejaa uhai ikiahidi mvuno tele. Mboga hizi zinakuwa vizuri.

Mkulima anachambua vitunguu vingi vilivyovunwa shambani. Vitunguu vyeupe na vyekundu, vimetawanyika, vikiashiria mavuno mengi tayari kwa soko.

Mimea ya kabichi imepangwa kwa safu nadhifu katika shamba kubwa lililozungukwa na miti na majani marefu. Watu wachache wanaonekana mbali, wakihusika katika kazi za kilimo.

Mimea ya nyanya inakuwa vizuri ndani ya chafu kubwa ikipangwa kwa mistari mirefu. Utunzaji sahihi umefanyika na majani mabichi yanaashiria afya njema ya mazao.

Shamba kubwa lina mimea iliyo pangwa kwa mistari likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea ina majani mabichi yenye afya ikikuwa kwenye udongo mwekundu. Bonde linaonekana kwa mbali likiashiria shughuli za kilimo zenye tija.

Mashamba yanamwangiliwa na mfumo wa kisasa ukitumia mabomba meusi marefu. Vinyunyiziaji vinarusha maji hewani yakilowesha udongo mwekundu na mimea.

Mifereji ya umwagiliaji, imewekwa kati ya mistari ya mimea midogo inayokua kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Mashamba haya yameandaliwa kwa ustadi, kuhakikisha maji yanawafikia mimea kwa usahihi.

Shamba la mimea michanga, linaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamewekwa sambamba, yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea. Teknolojia hii inasaidia kilimo bora, hasa , nchini Kenya, ambapo uhaba wa maji ni changamoto.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi linaonekana likinyweshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji. Bomba jeupe limelala katikati ya mimea likitoa maji yanayotiririka kwenye udongo.

Mradi wa umwagiliaji wa matone unaonekana kwenye shamba la udongo mwekundu. Mabomba yamewekwa kwa mistari mirefu yakionyesha maandalizi ya kupanda mazao. Ni ishara ya kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu, linamwagiliwa maji. Mistari ya mimea inaonekana vizuri, na maji yanatiririka katikati ya mistari. Mirija ya umwagiliaji imewekwa shambani.

Shamba kubwa la mimea michanga linanyeshewa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji. Maji yanatoka kwenye tanki kubwa jeusi kupitia mpira mrefu wa samawati unaosambaza maji shambani.

Shamba lenye mimea midogo linaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba ya samawati na matone yanapitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea; ikionyehsa matumizi bora ya maji.

Shamba ndogo lina mimea michanga , iliyopandwa kwa safu nadhifu. Mifumo ya umwagiliaji wa matone imewekwa kando ya mistari ya mimea. Vifuniko vyeupe vimetumika kuzunguka mimea.

Mimea midogo inapokea maji kupitia mfumo wa umwagiliaji mabomba meusi yamepangwa kando ya mistari ya mimea shambani ardhi inaonekana yenye unyevunyevu mwingi. Hii ni njia ya kisasa ya kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri.

Mimea michanga inakua shambani, ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Majani mabichi yameota, yakipata maji kutoka kwenye bomba jeusi. Maua madogo ya manjano yanaanza kuchanua, ishara ya ukuaji mzuri wa mimea.

shamba lililolimwa vizuri lina mistari ya mimea midogo na mifumo ya umwagiliaji wa matone, udongo unaonekana kuwa na unyevu wa kutosha. watu wanatumia mfumo huu wa umwagiliaji ili kuboresha mazao yao.

Maji yanamwagiliwa kwa nguvu kutoka kwenye bomba lenye kichwa cha kunyunyizia yakilowanisha mimea iliyopangwa kwa safu. Udongo umeandaliwa vizuri huku mfumo huu wa kisasa ukisaidia kulisha mazao kwa ufanisi na uhakika wa unyevu.

Mimea imepangwa katika mstari sawa ndani ya shamba, lililowekwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba kuu linapitisha maji, huku matoleo madogo yakielekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea.